Nyumba mbili za tope zimesimama kwa utulivu kila moja ikiwa na paa lilitengenezwa kwa nyasi kavu. Moja ambayo ni ndogo zaidi imejengwa kando ya mti na inapazia la rangi katika mlango wake. Mbele ya nyumba kubwa zaidi mwaumume na mwanamke wanapita kwa utulivu wakionekana katika shughuli zao za kila siku.

Bahari imetulia kwa utulivu. Huku boti mbili kubwa zikielea juu ya maji ya bahari yenye mawimbi madogo. Kandokando ya ufukwe, boti ndogo chache zimeegezwa kwa utaratibu kutokana na mawimbi ya chini. Kutoka kwenye moja ya boti kubwa daraja linaonekana likielekea nje labda kurahisisha kupanda au kushuka kwa abiria au mizigo.

Feri kubwa imesimama tayari, ikiwa tayari kwa shughuli za kushusha abiria. Madereva wa pikipiki waliovaa reflector za kijani na kofia za njano, wanaendesha pikipiki zao wakitoka ndani ya feri kwa mpangilio, juu ta feri, watu wanaonekana wamesimama wakitazama huku maji ya bahari ya buluu ikitulia kwa utulivu, kwa umbali magari yanaonekana ikiwa kwenye gorofa ya chini ya feri hiyo.

Mchanga mweupe wa pwani unaangaza chini ya jua kali ukiwa safi na usiosumbuliwa. Juu yake mitende mirefu inapepesuka kwa upole kutokana na upepo wa baharini, ikileta hisia ya utulivu na maandhari ya kuvutia ya ukanda wa pwani.

Mchanga mweupe wa ufukwe unang'aa chini ya jua kali ukitandazwa hadi kwenye mwamba mkubwa unaosimama kwa udhabithi kando ya bahari. Michikiche michache imesimama kwa utulivu huku miti vivuli vilivyowekwa kwa makuti vikionekana kwa umbali vikialika mapumziko ya asili na amani.

Mwanamume aliyavalia kanzu na kashida anasimama mbele ya kipazasauti akiwa anawahutubia watu wengi waliokusanyika. Mbele yake hadhira imetulia chini ya hema jeupe kubwa, mazingira yakiwa jeupe ya tukio la kijamii au la kidini lenye uzito na heshima.

Matatu ya rangi ya kahawia yenye we maandishi inaonekana imesimama karibu na basi nyingine lililolegeshwa likionekana kama limepaki kwa muda mbele yao kuna jambo la zamani lililopakwa rangi ya krimu na buluu likiwa na muundo wa kihistoria unaonyesha mvuto wa mji ya zamani.

Gitaa jeusi limening'inizwa kwa ustadi ukutani. Ukuta huu ukiwa umepakwa rangi ya krimu tulivu. Mchanganyiko wa rangi na nafasi tupu, inayolizunguka gitaa hilo, huleta hisia ya utulivu, muziki wa ndani na uzuri wa sanaa katika unyenyekevu wake.

Maji ya bahari yanaangaza kwa utulivu katika maji ya buluu yakupendeza. Watu wawili wamesimama karibu wakizungumza kwa utulivu kana kwamba wakifurahia upepo wa pwani. Kwa mbali, feri mbili kubwa zinaelekea upande wa pili, zikisafirisha abiria na kuendeleza shughuli za kila siku za usafiri wa baharini.

Matatu lililoandikwa, "Nipsy," limeegeshwa au linapita kwenye barabara ya cabro likiwa na mwonekano wa kipekee na kisasa. Nyuma yake kuna majengo meupe yanayong'aa chini ya mwanga wa jua. Huku magari machache ya kibinAfsi yakiweza kuonekana kwa mbali yakikamilisha mandhari ya mji.

Watu wanne wanaonekana katika fremu. Watatu wamesimama mbele ya kaunta huku mmoja akiwa nyuma ya kaunta akiendelea na shughuli zake. Watatu wa mbele wamevaa barakoa ingawa mmoja ameiweka kwenye kidevu akiwa na shati jeupe na begi jekundu shingoni. Wawili waliobaki, mmoja akiwa na shati ya mistari ya buluu na mwingine katika reflector ya kijani. Wanashikilia kitambulisho kimoja kwa pamoja kana kwamba wanadhibitisha taarifa.

Kutoka kwenye kioo cha pembeni cha gari la binafsi, mtu anaonekana akipiga picha,l. Mbele kuna ukuta mkubwa wa matofali, ambapo piki piki nyekundu imesimama kimya. Nyuma ya ukuta huo msitu mkubwa wenye miti minene umejitokeza, ukiongeza kina na uzuri wa mantharii hii ya asili na mji.

Bango linalosomeka, National Museums of Kenya Lamu Museum, limetundikwa juu ya nguzo za mbao chini yake kukiwa na nyasi za kijani kibichi zilizokatwa vizuri. Nyuma ya bango hilo jengo la zamani linaloonekana likiwa na muundo wa kihistoria likikaribisha wageni kuelekea ndani ya makumbusho ya Lamu.

Mashua ya mbao imesimama kimya ufukweni, ikiwa imeegeshwa kwa utaratibu juu ya mchanga. Nyuma yake, maji ya bahari yamekaa tuli, yakitengeneza manthari ya utulivu na mangwe wa asili, unaoonyesha maisha ya pwani yaliyojaa amani na utulivu.

Kichwa cha ndege jeupe kinaonekana kikiwa kwenye njia ya kurukia au kutoa, huku mwanamume aliyevalia reflector akiiongoza kwa ishara zake za kitaalam. Mazingira ya uwanja huo yamezungukwa na nyasi za kijani na miti, yakionyesha manthari safi ya anga na shughuli za usafiri wa ndege.

Mchanga mweupe wa pwani umetandazwa kwa upole chini ya mguu wanaume aliyevalia mashuka yenye rangi ya blue , nyekundu na manjano, akiwa pia na kofia nyekundu na shanga shingoni. Amejikita kwa umakini kuangalia kitu mkononi mwake. Nyuma yake kuna kibanda kilichoezekwa kwa makuti, jengo jeupe la kifahari linalofanana na hoteli.

Ufukwe wa bahari unaonekana kuwa na maji kidogo yaliyobaki kwa vipande, ishara ya mawimbi ya chini. Mchanga umefunuliwa kwa kiasi kikubwa, ukionyesha alama za manthari ya pwani. Kwa mbali, vivuli kadhaa vya makuti vinaonekana, vikiongeza uzuri na utulivu wa eneo hili la asili.

Wanaume waislamu wengi wamepanga safu kwa utaratibu wakiswali kwenye uwanja wa wazi. Zulia za mawimbi zimetandazwa ardhini zikionekana kwa rangi tofauti. Wengi wao wamevaa kanzu wakionyesha mshikamano na utulivu wa ibada katika mazingira ya amani.

Sehemu ya mbele ya treni inaonekana kwa uwazi ikiwa nyeupe kwa rangi ya na vipande vya rangi ya chungwa pembeni. Mbendera ya kenya imetundikwa kwa fahari mbele na kioo cha mbele kimewekwa giza kikionyesha mwonekano wa kisasa na wakitaifa wa usafiri huu wa reli.

Hili ni eneo linalofanana na duka la vifaa vya electroniki likiwa na runinga kadhaa zilizo pangwa kwa mpangilio , na friji mbili moja ndogo na nyingine kubwa kidogo. Sakafu la duka hili limepambwa kwa vigae na rangi ya krimu.

Wanaume na wanawake wa kijadi wanacheza kwa shangwe wakisakata densi kwa hatuna za pamoja. Wanawake wamepamba miguu yao huku wanaume wakiwa wamevaa leso zenye nidhii ya rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe. Maandhari inafurika uzalendo, mila na furaha ya pamoja.

Gereji ya manjano inainua konteina ndogo kuliweka ndani ya konteina kubwa la lori huku mtu mmoja akiwa amesimama juu ya lori akiangalia chini. Pembeni dereva anaendesha mashini ya kusawazisha maram barabarani.

Wafanyikazi watatu wa Huduma Kenya wamesimama kwa utaratibu katika dawati la taarifa wakiwa wamevaa sare rasmi zenye nembo ya Huduma Kenya. Dawati limeandikwa kwa uwazi Huduma Kenya na mazingira yanayotoa taswira ya huduma ya umma ilio nadhifu tayari kuwahudumia wananchi kwa heshima na weledi.

Mtu mmoja aliye ndani ya gari la kibinafsi anapiga picha. Uso wake unaonekana kupitia kioo cha pembeni. Watu wawili mmoja akiwa amesimama na mwingine kukaa na eneo hilo lina pikipiki kadhaa zilizo pakiwa karibu.

Ufukweni vitanda vya mbao vya kupumzika vimepangwa kwa mtindo wa kuvutia, kila kimoja kikiwa chini ya kivuli cha nyasi kavu zilizoezekwa kwa ustadi. Magondoro yamepangwa kwa makundi matatu juu ya vitanda vitatu, huku vitanda vilivyosalia vikiwa wazi bila mangondoro. Mandhari hii inaonyesha utulivu wa mandalizi ya mapumziko ya Pwani.

Kalenda ya kiislamu imezungukwa kwa uangalifu ikiwa na maandishi ya kichwa yanasomeka East African Region elfu moja mia nne hamsini na sita. Muundo wake ameonyesha tarehe za kiislamu kupangiliwa mwezi ikitoa mwongozo wa ibada na kumbukumbu muhimu kwa waislamu wa ukanda wa Afrika Mashariki.

Eneo hilo linaonyesha vivuko viwili, vikisafirisha abiria kutoka upande mmoja hadi mwengine, huku shughuli za kila siku zikiendelea kwa utaratibu wa kawaida.

Mitaa ya Old Town Mombasa inaonekana ikiwa na majengo ya kale , mwanamke ameketi akiwa amevalia buibui na hijabu jeupe huku tuktuk ya manjano ikiwa imeegeshwa karibu naye.

Maji ya bahari yanatiririka kwa utulivu yakisukuma mawimbi madogo kwa upole pale ufukweni. Mchanga wa pwani unaangaza chini ya mwanga wa jua na kutoka mbali miti huonekana ikisimama kwa ukimya. Anga limebaki wazi kabisa likiongeza uzuri wa mandhari ya asili ilio tulivu na yenye amani.

Eneo linaloitwa Center Point lina sehemu ya maegesho ya wazi. Magari mingi yakiwa yameegeshwa kwa mpangilio katika gereji hiyo ya wazi ikionyesha shughuli nyingi za kila siku.

Kijana mmoja anatumia reki kusafisha mchanga kwa bidii akiacha usafi nyuma yake. Miti ya minazi imesimama kwa utulivu kando huku anga likiwa wazi sana bila mawingu kwa mbali, watu wachache wanaonekana wakitembea kwa utaratibu wakiongeza mandhari hii ya Pwani.

Jahazi Kubwa limetandaza mwili wake juu ya maji ya bahari ikionekana kama meli linaabiria. Mtu mmoja amesimama kando kando ya maji akitazama Kwa umakini huku akiwa amevalia mavazi ya rangi ya chungwa akionekana kuvutiwa au kufuatilia harakati za meli hiyo kubwa.

Ufukwe unaonekana msafi na nadhifu, mchanga umesawazika vizuri bila taka wala alama za miguu. Anga juu ni safi kabisa bila mawingu. Likitua mwangaza wa jua wa asili unao angaza mandhari yote ya Pwani kwa utulivu na uzuri wa kipekee.